Kuna muuza nazi aliye na pikipiki iliyopakiliwa nazi nyingi. Pikipiki hiyo ina rangi ya buluu na nyekundu na imeandikwa kibinafsi mbele. Nazi zimepangwa vizuri juu na pembeni ya pikipiki tayari kwa kuuzwa. Pembeni kuna maandishi kwenye ukuta yakipiga marufuku kubandika matangazo.

Hii ni hafla rasmi ya kijamii inayofanyika nje. Chini ya hema kubwa jeupe. Kuna mtu mmoja jukwani upande wa kushoto aliyevalia mavazi meupe ,ambaye anaonekana akizungumza. jukwaa limezungushwa kamba nyekundu ya heshima na Kuna zulia jekundu ardhini laonyeshe ni tukio la heshima au la viongozi.

Tunaona watu Katika kanisa, la kitatoliki. Ambapo linaongozwo na padre. Na hapo ndani ya kanisa Kuna picha zikiashiria wako Katika ibada. Pamoja na taa na madirisha yaliyochorwa chorwa picha.

Eneo la bustani zuri la kijani kibichi limepambwa kwa mimea na miti mingi ya minazi . Mbele ya jengo kubwa jeupe ambalo linaonekana kuwa hoteli ya kifahari. Njia ya kutembea imechorwa katikati ya nyasi mazingira yameonekana kuwa safi yanayopangwa vizuri ya nchi ya kuvutia.

Hili ni lori kubwa lenye rangi ya samawati lenye nambari ya usajili, liko barabarani pamoja na magari mengine yaliyo nyuma yake. Limepambwa kwa maandishi na picha kwenye vioo vya mbele na linaonekana likiwa limeegeshwa pembeni mwa barabara chini ya anga na anga ya samawati.

Hii ni rafu ya duka kuu iliyojaa bidhaa mbalimbali za watoto, hasa nepi. Tunaweza kuona mifuko ya rangi tofauti kama nyekundu, samawati, nyeupe, na manjano, ambayo inaonyesha chapa mbalimbali za nepi kama pampers na zinginezo. Sakafu ni ya aina ya lami laini, na bidhaa zimepangwa Kwa mpangilio mzuri kwenye rafu mbili, ya chini na ya juu.

Kuna nyayo za miguu kwenye mchanga wa mfukwe. Alama hizi ni za miguu ya watu walikuwa wakitembea kando ya bahari. Mwonekano huu unahusiana na mazingira ya utulivu huenda ni sehemu ya ufukwe wa bahari. Mchanga unaonekana ni wa pwani wenye rangi ya kahawia iliyofifia.

Hoteli ya kifahali iliyopo karibu na bahari katikati kuna bawa la kuogelea, linalozunguzwa na miti ya minazi na majengo meupe. Mbali kidogo tunaona mchanga mweupe na maji ya bahari yenye rangi ya samawati na kijani kibichi. Ni mandhari ya kupendeza ya mapumziko.

Hichi ni kivuko cha feri kilichojaa magari kikiwa kwenye maji tayari kuvuka kutoka upande mmoja wa mji hadi mwingine. Feri hii hutumika kama njia ya usafiri kwa magari na watu katika eneo yenye maji.

Hapa ni ufukwe wa bahari wenye mchanga mweupe uliojaa takataka za baharini hasahasa magugu yaliyosukumwa na mawimbi.

Hili ni jengo la kijadi lenye paa la makuti ambalo linaonekana kuwa la ibada, kutokana na msalaba uliopo juu ya paa. Liko katikati ya mazingira yenye miti ya minazi na kijani kibichi. Njia ya mawe inaonekana mlangoni ikoonyesha kuwa ni sehemu inayotembelewa. Upande wa kushoto na wa kulia kuna alama zinazofanana na makaburi au mawe ya kumbukumbu.

Hii ni hoteli ya kifahari au sehemu ya mapumziko. Inaonekana kuwa mahali tulivu na pazuri kwa watalii au watu wanao pumzika. Eneo kama hili linasaidia kuimarisha utalii au uchumi.

Mwambao wa bahari ukiwa umepigwa kutoka angani, unaonyesha eneo lenye kisiwa chenye miti ya kijani kibichi, mchanga mweupe na maji ya bahari yenye rangi ya samawati na kijani baharini. Upande wa kulia, kuna maeneo ya makaazi yaliyofichwa katikati ya miti na kuna boti ndogo kadhaa, kwenye maji karibu na ufukwe.

Huu ni ufukwe, kwenye huu ufukwe kuna minazi, kuna mchanga wa baharini na kuna hoteli ya kifahari hapo kando.

Ni kundi la viongozi wa serikali wakiwa katika tukio rasmi. Baadhi yao wamevaa mavazi ya kitaaluma kama vile mahakama huku wengine wakiwa kwenye mavazi rasmi ya suti na nguo za heshima. Maanthari ya nyuma yanaonyesha majengo marefu, miti ya minazi na bendera ikiashiria kuwa kuna tukio.

Hii ni hafla ya kidini ya kiislamu ambapo wanaume wamevalia mavazi meupe ya heshima na mashungi. Wameketi kwenye mistari wakishiriki katika ibada au sherehe maalum. Mandhari yanaonyesha mshikamano, heshima na utamaduni wa kiislamu, pia kuna bendera ya tanzania pembeni.

Hii ni picha ya bafuni au choo cha kisasa labda katika hoteli au nyumba ya kifahari, kuna sinki mbili zilizowekwa kwenye meza ya mbao kila moja ikiwa na bomba la maji, juu yake kuna vioo vikubwa vinavyosaidia shughuli ya kujitizama wakati wa usafi binafsi.

Hapa ni makumbusho ya kitaifa ya Kenya mjini Lamu, kuna bango lenye maandishi. Kuna mtungi wa kale wa mzinga unaonyesha historia ya kivita. Mandhari ya bustani ni safi, pambe na nyasi na miti ya mnazi au mtende ikionyesha mazingira ya joto la pwani. Jengo hili ni sehemu la urithi wa kale wa waswahili na linaonyesha usanifu wa kipekee wa mjini.

Jengo la kanisa kubwa la kifahari lenye minara miwili mukubwa na usanifu wa zamani wa kifalme. Mbele ya kanisa kuna miti na bustani ndogo. Anga ni ya samawati inayoonesha hali nzuri ya hewa.

Ni sahani za kale za karne kumi na saba zinazo hifadhiwa kwenye nyumba la makumbusho. Zimepangwa kwa mpangilio maalum kwenye kabati la kuonyesha vitu vya historia. Kila sahani na maandishi yake na maelezo chini yake.

Hii ni mandhari ya kambi ya kisasa ambayo ina vifaa mbalimbali vya kupikia na vya mapumziko. Kuna viti vya kambi viwili kimoja cheusi na kingine chekundu, kati yao kuna meza ya chini yenye vifaa vya kupikia kama jiko ndogo la gesi, vikombe, sufuria na vifaa vingine vya jikoni.

Eneo la pwani lenye mchanga mweupe na miti mingi ya minazi pamoja na miti mingine ya kijani kibichi. Nyuma kuna jengo ndogo lenye paa la makuti likiwa limefichwa kidogo katikati ya miti na Kuna mwambo asili upande wa kushoto.

Hili ni jengo kuu, lina rangi ya krimu na lina mapambo ya kiislamu. Ukutani, upande wa kulia, kuna mnara wa msikiti ambao hutumika kwa ajili ya kuita watu kuswali. Kuna milango mikubwa mitatu ya kuingilia ndani ya msikiti. Mbele ya msikiti kuna watu wachache waliovaa mavazi ya heshima ya kiislamu.

Hili ni bwawa la kuogelea katika sehemu ya mapumziko. Kuna viti vya kupumzika karibu na bwawa hilo. Kuna miti na manyasi yanayozunguka bwawa hilo yanaoifanya sehemu hii kuvutia na kukaa tulivu. Inaonekana kua ni mahali pazuri pa kufurahisha na kupumzika.

Hapa tunaona wanawake watatu. Wanawake hao huenda wanatoka kuchota maji. Mazingira haya ni ya asili na yanaonyesha maisha ya watu wa kijijini.

Hili ni eneo la stesheni ya reli ambapo abiria wanapanda na kushuka kwenye treni. Treni yenye rangi nyeupe na mistari ya rangi ya machungwa na nyekundu inaonekana upande wa kulia. Kuna watu kadhaa waliobeba mizigo yao wakijiandaa kuingia na wengine wanatoka.

Huku mifuko ya manthari nzuri, kuna kuna viti vya kulalia chini ya makuti kwenye mazingira safi yaliyozungukwa na miti kama mahali pa mapumziko na kujifurahisha

Tunamwona mwanamke aliyevaa vazi la kitamaduni. Anasimama mlangoni, labda anaingia au ametoka inje ya nyumba. Mazingira yanaonyesha mchanga mwekundu na miti michache, hali inayodhihirisha eneo la joto kama pwani au sehemu za mashambani. Tunaona nyumba iliyotengenezwa na matofali ya udongo na paa la makuti.

Hapa tunaona wachezaji wawili, wakipigania mpira. Mchezaji aliyevaa jezi ya buluu yenye maandishi ya KPA, anaonekana kujitahidi kuchukua mpira huku akiwa karibu kulala chini. Mchezaji mwingine kutoka timu ya upinzani, naye anajitahidi kumiliki mpira huo.

Hii ni fukwe yenye bahari yenye mandhari tulivu. Kuna mchanga mweupe umejaa eneo lote la ufukweni. Bahari yenye maji ni ya blue iko mbele ikiwa na mistari ya mawivu madogo. Boti ndogo linaonekana mbele kwenye maji, upande wa kulia kuna picha ya mtungi na mashua. Pia kuna miti ya kijani kando ya ufukwe, anga inaonekana kwenye mawingu.